Huu ni mikungu ya ndizi. Mikungu ya ndizi hii, imekusanywa pamoja ndiposa ziweze kusafirishwa kutoka sehemu hii hadi sehemu wanayokua wateja. Vilevile zinaweza kuwa zimewekwa hapa juu hapa ndipo mahali zinazouzwa. Ndizi hizi ni za kupikwa na pia za kuliwa kama zimeiva.

Hili ni shamba la ndizi shambani humu kuna migomba ambayo imechipuka mikungu mbali mbali ya ndizi.

Hii ni sehemu ya zizi ya kukamua ng'ombe.Ng'ombe hawa wanakamuliwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Mashine zimewekwa kwenye chuchu zao zinazovuta maziwa na kujaza kwenye chupa ambazo zimewekwa kando ya chuma hizi zilizoko sehemu kwa sehemu hii ya kukamua.

Huu ni mkungu wa ndizi. Ndizi hizi zimeiva na ziko tayari kuliwa. Ndizi hizi zinaweza uzwa sokoni kwa wateja ambazo wanazihitaji ama hata mkulima anayezipanda anaweza zipeleka tu kwake nyumbani na hivyo akala.

Hili ni zizi la ng'ombe. Ndani ya zizi hili, ng'ombe wamewekewa nyasi ili wale. Kuna wakulima wawili ambao wanakagua zizi hili.

Jamaa huyu anamenya ndizi. Anatoa maganda ya ndizi na kuziweka kwenye bakuli. Ndizi ziko juu ya meza, kando yake, mbele yake kuna kitabu kwa upande wake wa kushoto.

Hili ni zizi la ng'ombe. Katika zizi hili kuna ng'ombe wa kila aina kutoka kwa wakubwa hadi kwa wadogo. Wengi wao ni ndama ambao wamefugwa na kuwekewa alama sikioni ndiposa waweze kubainika kwa urahisi kutoka kwa wengine.

Huu ni mgomba wa ndizi ndani ya mgomba huu, kuna mikungu ya ndizi ambayo imepangana kutoka juu ya hadi chini, ndizi zenyewe zimekomaa na ziko tayari kuuzwa ama kuliwa.

Mwanadada huyu amepiga picha katika shamba. Ndani ya shamba hili kuna mimea kadha wa kadha ambayo imepandwa. Kunayo mahindi ambayo imeanza kukomaa, kuna mboga aina mbalimbali kwa shamba hili.

Wakulima wa maziwa wako katika chumba hiki. Ndani ya chumba hiki kuna jiko la makaa na sufuria ambayo maziwa imo ndani. Mwanadada mmoja ameketi kwenye kiti akitazama wanaume hawa wawili wakiandaa chai kwa kutumia maziwa.

Hii ni mikungu ya ndizi. Mikungu hii imewekwa nje kwa minajili ya kuuzwa. Wafanyibiashara mbalimbali wamekuja kununua mikungu hii ya ndizi.

Shuguli za kuvuna ndizi katika shamba hili zinaendelea. Wakulima tofauti tofauti wanavuna mikungu ya ndizi wakitumia visu au panga. Vile vile, kuna bango la matangazo ya benki ya KCB nyuma ya wakulima hawa.

Mkulima huyu anamkamua ng’ombe wake. Amemfunga ng’ombe kwa kutumia minyororo iliyoshinikizwa kwenye chuma. Anapokamua ng’ombe, maziwa yanatiririka na kumwagika ndani ya ndoo ambayo ameweka chini ya chuchu za ng’ombe huyu.

Wafanyibiashara wa ndizi wako sokoni wakichagua ile migomba ambayo imeiva na pia imekomaa na inaweza uziwa wananchi katika soko moja huko walioko.

Hapa ni kwenye josho la ng'ombe. Wakulima hawa wanawapitisha ng'ombe hao kwenye josho hili wakioshwa na kusonga mbele. Kuna wakulima wanaotazama na kuwasongesha kwa kutumia fimbo ng'ombe hawa walioko kwenye josho.

Mwanadada huyu anayakagua magundulia ya maziwa. Maziwa ambayo yako katika magundulia haya yanabadilishwa na kumwagwa kwenye tanki kuu la maziwa ambalo liko humu ndani.

Hizi ni ndizi ambazo zimefungwa juu ya gari. Ndizi hizi zinasafirishwa kutoka sehemu zilizopandwa hadi sehemu ambazo zimenunuliwa.

Hizi ni ndizi. Ndizi hizi ni za kupikwa ama zenye zinaliwa bila kupikwa. Ndizi hizi bado ziko shambani, kwa kuwa zimening'inia kwenye mgomba wa ndizi.

Ng'ombe huyu ameathiriwa na ugonjwa ama hata kupata ajali kwa jinsi alivyolala sakafuni, kando yake kuna ng'ombe mwingine ambaye pia amelala.

Hapa ni sokoni. Kwenye soko hili, mama huyu anauza ndizi. Ndizi zimepangwa katika mikungu tofauti tofauti ambayo imetandazwa kwenye gunia juu ya meza.

Hapa ni kiwanda cha kukusanya maziwa. Hapa maziwa ambayo yamekusanywa kutoka kwa wakulima tofauti tofauti yanaletwa. Kuna mkulima mmoja anayeshusha maziwa kutoka kwenye lori huku huyu mwingine anayachuja akitumia kichungi kikubwa akiyamwaga maziwa yenyewe kwenye pipa kubwa.

Kina mama wamekalia gunia ambazo zimebeba ndizi. Mbele yao kuna ndizi, ambazo zimeekwa za kuuzwa. Nyuma yao kuna watu wanaojadiliana, huku wengine wakipakia ndizi kwenye mashehena ya magunia.

Mkulima huyu anaonyeshana mgomba wa ndizi ambao ameupigilia jeki kwa kutumia nguzo. Mgomba huo umemzalia mkungu wa ndizi ambao umeuiva na uko tayari kwa kuvunwa.

Hapa ni kiwanda cha maziwa. Ndani ya kiwanda hiki mfanyikazi mmoja anabadilisha maziwa kutoka kwa ndoo ya kubebea maziwa akimwaga kwenye mashine ya kutengeneza na kusafisha maziwa hayo.

Hili ni shamba la ndizi. Kwenye shamba hili kuna migomba mingi ambayo imezaa mikungu za ndizi ambazo zimeiva na zinangoja kutolewa shambani.

Jamaa huyu amebeba magudulia ya maziwa. Magudulia haya yanatumika kusafirisha maziwa kutoka sehemu moja hadi nyingine. Jamaa huyu ameleta maziwa kwenye sehemu kunako kusanywa maziwa, kutoka kwa wakulima tofauti tofauti. Kando yake kuna lori la maziwa ambalo pia limeleta maziwa humu.

Mwanadada huyu anakamua ng'ombe. Amefunga ng'ombe miguu miwili ya nyuma kwa kutumia kamba. Anatumia ndoo ya samawati kukusanya maziwa ambayo yanatiririka anapofinya chuchu za ng'ombe.

Mtu huyu anamenya maganda ya ndizi, anapofanya hivi, anatoa ndizi inayoliwa na kubakisha maganda yake ambazo zitatupwa baadaye.

Hili ni zizi la ng'ombe. Mkulima huyu anaosha ng'ombe hawa. Vilevile, ng'ombe hawa wamepewa maji ambao wanakunywa. Nyuma ya mkulima, kuna ng'ombe wengine ambao wanakunywa maji.

Hili ni shamba la ndizi. Shambani humu kuna migomba ambayo tayari imekomaa na kutoa ndizi ambazo ziko tayari kuvunwa.

Wanaume hawa wako katika banda la kupokea na kupima kilo ya maziwa inayoletwa na wakulima. Mmoja anarekodi kilo ya maziwa huku mwingine anabadilisha maziwa yenyewe kwengine.

Hili ni shamba la mahindi, mahindi yenyewe yameanza kujibuka kutoka arthini yanavyo onekana, pembeni mwa shamba lenyewe Kuna miti mirefu ambayo umepandikwa kusaidia ukali wa upepo wakati Kunanyesha ama wakati upepo unafuma

Haya ni maziwa ambayo yamewekwa kwenye bakuli. Maziwa haya inavyo onekana, yanaweza kuwa yameharibika ama pengine maziwa yamekuwa mala. Yale maziwa ambayo yameganda lakini bado yawezatumika.

Hili ni shamba la mahindi, ndani ya shamba hili, mahindi yanaonekana kuwa na afya mbaya. Kwa kuwa yamevamiwa na dudu pamoja na ugonjwa wa mimea.

Hii ni majani ya migomba ya ndizi. Majani haya ni ya rangi ya kijani kibichi. Majani yenyewe, yameng'aa angani, kwa kuonyesha afya bora, kulingana na jinsi ambavyo wakulima wa ndizi hizi wanazikuza.

Wanadada Hawa wawili wanachuja na kupima maziwa wamevalia barakoa na mapanda ya kasi, nyuma yao Kuna anayewapika picha, pembeni mwa kushoto Kuna wanaume wawili na mwanamke mmoja ambao wanajadiliana kuhusu mambo wanayoyajua.

Wakulima hawa wawili wanawakamua ng’ombe ambao wamewafunga miguuni. Mkulima mmoja ambaye amevaa nguo ya samawati anakamua huku maziwa akiyaelekeza kwenye ndoo ya samawati pia. Mwingine aliyevaa shati jekundu pia anafanya ivo ivo.

Mkulima anamkamua ng'ombe. Amemfunga miguu ya nyuma. Anapomkamua maziwa yenyewe yanatiririka ndani ya ndoo inayotumika kusanya maziwa.

Hili ni shamba la ndizi. Kuna migomba aina nyingi ya ndizi hapa. Vilevile migomba hii imezalisha mikungu ya ndizi shambani humu.

Hii ni mikungu ya ndizi ambayo imetoka kutolewa shambani. Ndizi hizi ni za kuliwa ama za kupikwa. Ndizi zenyewe ziko karibu na shamba la ndizi kwa kuwa nyuma yao kuna migomba kadhaa ya ndizi.